Mfumo huu wa kilimo cha hydroponics unaonyesha mimea michanga ya lettuce yakiwa kwenye sanduku ya manjano na jeusi. Kuna mirija ya plastiki inayopitisha hewa na pampu ndogo ya hewa. Majani ya kijani kibichi yanaonekana yenye afya yakichomoza kutoka kwenye tundu maalum. Hii ni njia nzuri ya kukuza mazao bila kutumia udongo.

Mfumo wa kilimo cha hydroponics umeonyeshwa ukitumia mabomba ya kusiali yaliyopangwa wima. Mimea mbalimbali ikiwemo lettuce na mimea mingine ya kijani na zambarau imepandwa kwenye matundu ya mabomba. Chini, kuna ndoo au chombo kinachoshikilia maji ikionyesha mfumo wa mzunguko wa maji. Mfumo huu unatumika katika eneo la nje karibu na ua wa chuma.

Mimea mingi ya lettuce iliyopandwa katika mfumo wa hydroponic inaonekana ndani ya jengo la bustani ya kisasa. Mimea midogo ya kijani kibichi imepangwa kwa safu ndefu kwenye mabomba meupe, ikionyesha mbinu ya kilimo bila udongo. Nuru ya asili inaingia kupitia paa la wazi la jumba la kioo, likiangazia mimea. Huu ni mfano bora wa kilimo endelevu na ufanisi.

Majani ya letusi yenye afya yanamea kwenye chombo cha plastiki kilichoinuliwa juu ya ndoo nyeupe. Maji husambazwa kwa mmea kupitia bomba kuonyesha mfumo wa kilimo cha maji au umwagiliaji wa ufanisi. Mazingira ni ya kijani kibichi na mti ya asili nyuma.

Mfumo wa kilimo cha hydroponics umeonyeshwa kwenye balcony ukiwa na mimea midogo mingi inayokua ndani ya mabomba ya kijivu. Kila mmea umewekwa kwenye kikapu kidogo kilichojazwa na vyombo vya habari vya kukua. Mfumo huu unaonyesha mbinu ya kisasa ya kilimo isiyohitaji udongo. Nyuma kuna mimea mingine iliyopandwa kwenye sufuria ikionyesha mazingira ya kilimo cha nyumbani.

Mfumo wa kilimo cha wima umeonyeshwa ukitumia mabomba meupe yenye matundu madogo ya kupandia. Matundu haya yana rangi ya buluu na meusi, yakionyesha maeneo ya kupanda mimea. Mabomba yameunganishwa chini na mabomba ya buluu, yaliyowekwa kwenye paa la jengo au eneo la wazi. Anga lina mawingu hafifu, likitoa mwanga wa asili.

Shamba la kisasa la hydroponic lina mimea ya kijani kibichi iliyopandwa kwa mabomba meupe. Mimea imepangwa vizuri ndani ya chafu yenye paa la plastiki. Upande mmoja kuna mimea mdogo na upande kuna mimea mikubwa zaidi labda brokoli .Ni mfumo mzuri wa kukuza mazao.

Shamba dogo la kilimo linaonekana likimwagiliwa maji kutumia mifumo ya unyunyuzaji. Bomba refu la buluu limelazwa chini likitoa maji kupitia vinyunyu vidogo. Mimea midogo imepandwa kwenye mistari na ardhi inaonekana kuwa na unyevunyevu. Kwa mbali, kuna miti na anga ni hafifu labda jioni, kila kitu kinaonekana kimetayarishwa vizuri kwa kilimo.

Mimea miwili midogo ya basili imekua juu ya jukwaa jeupe la povu ikionyesha mfumo wa hydroponics . Mizizi mirefu ya mimea inanyooka chini ndani ya ndoo ya rangi ya chungwa iliyojaa maji. Ndoo nyingine ya rangi sawa imeonekana nyuma. Jukwaa hilo linaonyesha jinsi mimea inavyoweza kukuza bila udongo, ikitumia maji yenye virutubisho.

Mpangilio wa bustani ya wima inatumia mabomba meupe yaliyopangwa kwa usawa kupanda aina mbalimbali za mboga na mimea. Kila bomba lina mashimo ambapo mimea imechipuka ikiwemo mboga za majani na nyanya zinazoanza kuzaa. Mazingira ya asili yanaonekana nyuma yakionyesha miti na ni midogo.

Bustani kubwa ya kisasa inaonyesha mimea mingi ya letuche iliyopandwa kwa mfumo wa hidroponia, mimea ikiwa kwenye mabomba meupe yenye maji. Majani mabichi na safi ya letuche yanaonekana yakiashiria kilimo chenye tija. Muundo wa chafu unaonekana nyuma ukiwa na mistari mingi ya mimea iliyopangwa kwa utaratibu.

Mpangilio wa mimea ya kijani kibichi imepandwa kwenye mabomba meupe yakionyesha mfumo wa kilimo cha hydroponics . Mabomba haya yamepangwa kwa usawa kila moja likiwa na mashimo ambapo mimea imechipuka kwa utaratibu mzuri. Sehemu ya chini inaonekana udongo wa kahawia huku muundo wa chuma ukionekana pembeni.

Mimea ya lettuce inapandwa kwenye mfumo ya hydroponic kwa kutumia mabomba yaliyounganishwa ya plastiki. Mazingira yanaonyesha greenhouse ya mbao iliyojaa mimea iliyokomaa kwa rangi ya kijani kibichi ikionyesha kilimo endelevu na cha kisasa.

Mistari mirefu ya ma bustani makubwa plastiki au greenhouses imeenea kwenye ardhi. Ikionyesha shughuli za kilimo za kisasa. Nyuma ya mabustani hayo idara ya mawasiliano inaonekana ikisimama. Miti na vichaka vimetawanyika mbele na nyuma ya mabustani. Hali ya anga ni hafifu ikionyesha ama mawingu au alfajiri macheo na mandhari inaonyesha eneo kubwa la kilimo.

Shamba kubwa limejawa na mimea ya kabichi yenye rangi ya kijani kibichi. Mimea imepangiliwa vizuri ikionyesha utaratibu mzuri wa kilimo. Nyuma yake, mashamba mengine yananyweshwa na mifumo ya unyunyiziaji maji na majengo machache yanaonekana mbali. Milima na miti mingi hujaza mandhari ya mbali.

Mimea mirefu ya nyanya imepangwa kwa mistari ndani ya greenhouse yenye paa la plastiki linaloruhusu mwanga wa jua kupita. Udongo umetenganishwa na njia ya kupita katikati na hali ya ndani inaonekana kupitiwa vizuri ili kuhakikisha ukuaji mzuri wa mazao.

Eneo kubwa limefunikwa na vifaranga vingi wakiwa wametawanyika kila mahali. Vifaranga hawa wana rangi mbalimbali ikiwemo weusi, weupe na kahawia. Wanakusanyika karibu na vifaa vyeupe vya kunyea maji vilivyotawanyika katika eneo lote ikionesha mazingira ya shamba la kuku lenye shughuli nyingi.

Chafu kubwa yenye muundo wa kitambaa cheupe ina mimea mingi ya kiajni kibichi iliyopandwa chini. Mimea hio imepangwa kwa safu ndefu ikionyesha ukuaji mzuri na afya. Muundo wa chafu unaonekana imara ukilinda mimea kutokana na hali mbaya ya hewa. Mazingira ndani ya trafu yanaonekana kuwa safi na yamepangwa vizuri yakiashiria utunzaji bora wa mimea.

Ndani ya chafu mimea ya strawberry iliyopangwa vizuri imekua katika mistari mirefu. Kila mstari umetandikwa na karatasi nyeusi ikisaidia kudhibiti magugu na kuhifadhi unyevu. Dari ya chafu imefunikwa na plastiki nyeupe isioyopitisha mwanga ikiruhusu mwanga wa kutosha kuingia huku ikilinda mimea. Njia ya udongo katikati ya mistari inatoa ufikiaji rahisi kwa wakulima.

Kundi la vifaranga weupe wamesambaa juu ya sakafu iliyofunikwa na maganda ya miti yaliyokatwa vipande vidogo. Mazingira haya ni ya ndani ya banda la kuku lenye mwanga wa kutosha na hali safi kwa malezi bora.

Miundo mirefu yenye paa la plastiki nyeupe imesimama katikati ya shamba la kijani kila chumba kikiwa na umbo la duara upande wa juu. Mimea midogo imezungukwa sehemu zote za jengo hili la kilimo ukienda hadi hapo.

Shamba limejaa mimea ya brokoli iliyopandwa kwa mistari mirefu na iliyopangika vizuri. Baadhi ya mimea ina rangi ya kijani kibichi wakati mwingine ina ya kijivu kijani. Udongo wa kahawia unaonekana kati ya mistari ya mimea. Mbali kidogo miti na mimea mingine inaonekana ikionyesha mazingira ya kilimo.

Shamba kubwa limefunikwa na kabichi nyingi zilizopandwa kwa mistari mirefu zikiashiria kilimo chenye tija. Kila kichwa cha kabichi kina majani mabichi safi yaliyopangwa vizuri. Udongo unaonekana kuwa na unyevunyevu wa kutosha. Mandhari ya kijani kibichi inatoa taswira ya utulivu na uzuri wa kilimo.

Vitunguu viekundu vimetandazwa ardhini karibu na gunia la katani lililofunguliwa upande mmoja. Rangi ya zambarau ya vitunguu inaonekana vizuri vikiwa vimevunwa na viko tayari kwa kuuza au kuhifadhiwa. Miguu ya mtu mmoja inaonekana pembezoni.

Ng'ombe weusi na weupe wakiwa wamepangwa mstari mmoja. Kila mmoja akiwa kwenye nafasi yake ya kulishia. Wamefungwa kwa shingo na wanakula kwenye hori la kisasa lilioandaliwa kwa ajili ya ufugaji wa maziwa.

Mashine kubwa ya manjano, aina ya combined harvester inafanya kazi shambani ikivuna nafaka. Dereva anaonekana ndani ya chumba cha uendeshaji, huku mtu mwingine akiwa amekaa juu ya mashine. Shamba linaonekana kuwa kubwa na limejaa mimea iliyokomaa tayari kwa kuvunwa. Miti ya minazi inaonekana kwa mbali, ikionyesha mandhari ya mijini na shughuli za kilimo.

Ng'ombe kadhaa wanakula chakula kutoka kwenye chombo kirefu cha chuma huku wengine wakiwa wamesimama nyuma ya milango ya chuma. Baadhi ya ng'ombe wana rangi ya kahawia na nyeupe, huku wengine wakiwa na madoa meusi na meupe. Wote wanaonekana wakiwa na afya mzuri wakifurahia mlo wao.

Shamba kubwa la kilimo linaonekana likiwa limeandaliwa kwa panzi. Likiwa na mistari mirefu ya udongo wenye rutuba. Mabomba meusi ya umwagiliaji yameekwa sambamba kwenye matuta yakiashiria matumizi ya mfumo wa kisasa wa kilimo. Nyuma milima ya kijani kibichi na miti inaonekana ikionyesha mandhari ya mashambani.

Shamba lililimwa vizuri linaonyesha safu ndefu za mimea midogo, ikiwemo mahindi na mimea mingine ya kijani kibichi. Kila safu ina mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiwa na mabomba meusi yaliyolazwa kando ya mimea. Udongo una rangi nyekundu ya kahawia ukionyesha udongo wenye rutuba. Mimea inaonekana kustawi na kupata maji ya kutosha. Mwanga wa jua unamulika shamba.

Shamba kubwa linaonyesha mimea midogo iliyopandwa kwa safu ndefu ikitumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mabomba meusi yamepangwa kando ya mimea yakipeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi, udongo unaonekana kuwa tayari kwa kilimo. Kwa mbali watu wanaonekana wakifanya kazi shambani wakionyesha juhudi za kilimo.

Shamba la udongo linaonekana likiwa na mimea iliyopandwa kwa safu, ikiashiria kilimo. Mimea ya kijani kibichi imeungwa mkono na vikingi vya mbao, ikionyesha utunzaji. Mifumo ya umwagiliaji ya matone yenye bomba la bluu, imelala chini ikihakikisha maji yanawafikia mimea moja kwa moja. Maji machache yanaonekana karibu na bomba, ikionyesha unyevu wa kutosha.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone unavyotumia bomba la mpira unaoangazia mimea yenya majani ya kijani yanayokuwa katika udongo wenye rotuba. Maji yanatiririka polepole kutoka kwenye bomba moja moja na matone yanadondoka kwa usahihi kwenye udongo. Hii husaidia kuokoa maji na kuhakikisha mimea inapata unyevu unaohitajika kwa ukuaji mzuri.

Mpandikizi mdogo wenye majani mabichi unakua vizuri kwenye udongo wenye unyevunyevu, karibu na mfumo wa umwagiliaji. Bomba jeusi lenye valvu ndogo ya kudhibiti maji inaonekana ikiashiria matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo. Udongo unaonekana kuwa huru na wenye rutuba unaofahamu ukuaji wa mimea.

Mimea midogo ya mboga imepandwa kwa mistari katika shamba safi na mabomba ya umwagiliaji wa matone yamewekwa kwa usahihi kati ya mistari. Mfumo huu unaonyesha kilimo cha kisasa kinachotumia maji kwa ufanisi. Mazingira yanaonekana kuwa ya kijani na yaliyotunzwa vyema.

Mmea mdogo wenye majani ya kijani kibichi umepandwa kwenye udongo wenye unyevunyevu ukiwa karibu na bomba jeusi la umwagiliaji wa matone. Maji yanaonekana yakitiririka polepole kutoka kwenye bomba yakinyunyuza mmea moja mwa moja. Udongo unaonekana kuwa huru na umelimwa vizuri unaofaa kwa ukuaji wa mimea michanga.

Mfumo wa umwagiliaji wa mvua unasambaza maji kwa usawa juu ya shamba lenye udongo wenye rutuba. Hii husaidia kuimarisha ukuaji wa mimea kwa kutoa maji kwa njia ya mvua ndogo ndogo zinazoshuka taratibu, ikapunguza mmonyoko wa ardhi na kukwaa maji. Mfumo huu ni wa kisasa na unaongeza ufanisi wa kilimo.

Mabomba madogo madogo ya umwagiliaji yamewekwa katikati ya mashamba ya mazao yenye mimea yenye afya. Mfumo huu husaidia kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, kukua maji na kuboresha uzalishaji wa mazao. Ardhi ni ya rotuba na mazao yameinuka vyema yakionyesha kilimo bora na cha kisasa.

Shamba dogo la kilimo linaonekana likimwagiliwa maji kwa kutumia mifumo ya unyunyizaji. Bomba refu la buluu limelazwa chini likitoa maji kupitia vinyunyu vidogo. Mimea midogo imepandwa kwenye mistari na ardhi inaonekana kuwa na unyevunyevu. Kwa mbali kuna miti na anga ni hafifu labda jioni. Kila kitu kinaonekana kimetayarishwa vizuri kwa kilimo.

Maji yanamwagiliwa kati ya mistari ya mimea kwenye shamba lenye udongo mweusi na wenye rutuba. Mtiririko wa maji inasaidia kulowanisha mizizi ya mimea ili kuhakikisha ustawi wa mazao. Mifumo huu wa umwagiliaji wa mifereji ni muhimu hasa wakati wa kiangazi au kwenye maeneo yasiyo na mvua za kutosha.

Mfereji wa maji unaopita kando ya shamba kubwa la mahindi lenye mimea mirefu. Mabomba mengi ya rangi ya kijivu yamewekwa kwenye kingo za mfereji yakielekeza maji kuelekea kwenye mimea. Jua linaangaza kwenye maji likiangazia juu yake. Hii inaashiria mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika kilimo cha mahindi ikionyesha juhudi za kuhakikisha mazao yanastawi.

Maji yanadondoshwa pole pole kutoka kwa bomba dogo kuelekea kwenye mzizi wa mmea. Mfumo huu wa umwagiliaji wa matone utoa maji moja kwa moja ardhini kusaidia kuhifadhi maji na kurutubisha mmea kwa ufanisi mkubwa.

Katikati ya ardhi kavu, shambali linaonekana likiwa na mistari mingi ya mimea midogo iliyopandwa. Mabomba ya umwagiliaji yamewekwa sambamba na kila mstari, yakionyesha mfumo wa umwagiliaji wa matone. Miti na vichaka vichache vinaonekana nyuma. Hali hii inaashiria matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo cha kisasa.

Shamba lilolimwa limejaa mistari mirefu ya udongo uliopigwa matuta na katikati ya matatu, kuna vijito vya maji ikionyesha kuwa umwagiliaji unafanyika. Mbali kidogo, kuna mimea ya kijani kibichi inayoashiria mipaka ya shamba na nyumba ndogo za mbali zinaonekana zikichanganyika na mandhari ya kijani.

Kilimo cha kisasa kinatumia mfumo wa umwagiliaji wa matone, ambapo mabomba madogo madogo yanapita kwenye mashamba yenye udongo mwekundu na kuleta maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea kwa ufanisi. Mfumo huu unaokoa maji na kusaidia mimea kukua vizuri.